Hii ni jedwali, inayochorwa na walimu. Jedwali hii pia inaonyesha wakati fulani, mwalimu fulani anafaa kufunza kwa darasa, ama inafaa kuonyesha imefika wakati wa mlo.

Hili ni nukta iliyowekwa kwenye ukuta. Inasaidia mtoto mdogo kujua kusoma. Kisha akiwa ameambiwa aandike vitu fulani kwa lugha, atajua kuziunganisha.

Hii naona ni picha inayoonyesha hiyo wakati mtu akiwa nursery . Kisha anafuzwa na hii picha alafu anashika aliyefunzwa na mwalimu.

Hii ni picha iliyowekwa kwenye ukuta na hii picha inasaidia watoto wa kiteknolojia mpya kusoma na kujua kuandika, kucheza, kuchora na vitu zinginezo wakiona hiyo picha iliyowekwa kwenye ukuta.

Wanariadha wanne naona mwingine mmoja anashangilia, kisha wengine nadhani wanang'ang'ania kakitu, lakini fulani huyu B11 , nadhani ako sawa juu hana maneno yoyote, kisha ni wanariadha.

Hawa ni wawili wanayeendesha baiskeli kwenye barabara. Naona wamevaa vitu zao za kichwa ama za mguu ata wakianguka hawawezi umia.

Hapa ni kwenye nyumba ya kufanya zoezi. Naona mama huyu ameketi baada ya kufanya zoezi ngumu kabisa na bado anataka kuendelea. Ni kama anaangalia kakitu anaonyeshewa afanye.

Hapa inakaa shuleni. Naona hapo mbele, mbele ya manyumba ya wanafunzi kuna miti ya bendera iliyodungwa hapo na hapo inakaa paredini .

Naona hapa kuna watu wako na jazi imeandikwa Kenya. Hapa inakaa karakana ya kufanya zoezi na ni mahali watu wanafanya zoezi kwa nyumba fulani.

Hiki mlango naona ni mahali wanafunzi wa grade 1C wanaenda wakisoma na mwalimu wao ni Agnes na hapa anatwambia karibuni sana.

Hii nyumba ni ya wanafunzi ama ni ya walimu, but kulingana na vile nafikiria inakaa ni nyumba ya wanafunzi mahali pa kulala , ndio iko na sehemu nyingi sana hapa ama ni ofisi ya walimu.

Kwenye hii nyumba lenye naona hapa, hapa inakaa shule. Shule hiki pia ni ghorofa vile naona juu iko na mapito mingi mingi, unaweza pitia hapa chini ukienda juu.

Hapa naona ni darasani na mwalimu ameandika vitu anayo anataka kufunza kwenye hiyo siku kwenye ukuta, ndio wanafunzi wachapishe maandko harakaharaka before mwalimu awaelezee.

Hiki maandishi yenye iko kwa ukuta, naona inahusu wanafunzi na walimu. Wanafunzi inatakikana waheshimu walimu wao, ndio naona iko hapa kwa ukuta ndio maana wako marafiki kwa familia moja.

Hapa ni darasani kisha wanafunzi wanakuja wakiketi wakisoma hapa.

Huyu ni mtu ako na baiskeli na huyu mtu nikama ni kilema. Mguu mmoja naona haiko kabisa ni kama ilikatwa. Na bado anaendesha baiskeli barabarani.

Hapa naona kuna kompyuta. Inakaa ni darasani ya mahali wanafunzi wa masomo ya kompyuta wanafanya masomo yao. Sasa kando yao kuna mashine kubwa inayotokana na moto ya kutumiwa kwenye tukompyuta hizi.

Hapa inakaa mahali watoto wadogo wanacheza, wakipanda na wakienda chini na wakirudi wakipanda juu tena. Sasa hii inachukua akili ya mtoto ikuwe hapa yote akiwa ako shuleni.